Jalada la kitabu linaelezea mada ya mazingira kwa darasa la pili, likiwa limeandaliwa na Vintage Softcopy Publishers, picha mbalimbali kama mswaki, mti, kuku na pampu ya maji zinaakisi masomo ya vitendo kuhusu usafi na mazingira, mandhari inaonyesha mwelekeo wa elimu shirikishi kwa watoto.

Mwanamaji ameshika ukingo wa bwawa baada ya kuogelea, akiwa na kofia nyeupe na akizungukwa na mipaka nyekundu na njia ya kuogelea, mabango ya Speedo na Alliance yako nyuma yakindokeza mazingira ya mashindano.

Siku saba zimepangwa kwenye ukuta kwa mpangilio wa nambari, kila mmoja ikiwakilishwa na picha ndogo ya kuvutia kama jua, dubu au kipepeo, mpangilio huu wa kiubunifu unalenga kuwasaidia watoto kujifunza majina na mfuatano wa siku.

Kitabu cha Nyota ya Kiswahili two kwa wanafunzi wa gredi ya pili, kimedhibitishwa na KICD na kuchapishwa na JKF. Jalada linawasilisha mandhari ya kijamii kwa njia ya katuni , kikilenga kukuza lugha na maadili kupitia hadithi za kuvutia, huku tayari nisaidie kuunda mukhtasari wake wa kisomo au maelezo ya kiada ya kuwasilisha darasani.

Wachezaji wa soka ya watu wenye ulemavu wa mguu, wanacheza kwa kutumia magongo ya kutembelea, wakiwa wamevaa jezi nyekundu zilizoandikwa Kenya na kaptura za kijani, wapo kwenye uwanja wa wazi wenye goli na uzio huku miti na mijengo likionekana nyuma. Taswira hii inasisitiza ujumuishaji, hazma ya michezo na ustahimilifu wa kibinadamu.

Wakimbiaji wa kimataifa wakishiriki mashindano ya mbio katika uwanja wa michezo huku Kimani kutoka Kenya akiwa mbele kwa kasi. Jezi zenye rangi ya kitaifa zinabeba fahari ya kila taifa zikionyesha ushindani wa Paralympics Rio 2016. Mandhari yanaakisi ari, usawa na nguvu ya michezo jumuishi.

Karatasi ya mwanafunzi imejaa maswali ya hesabu, rahisi ya kujumlisha na kutoa, majibu yameandikwa na kukaguliwa kwa kalamu nyekundu picha za mamba na kiwavi zinatumika kama sehemu ya mazoezi ya kujifunza.

Bango la makaribisho limepambwa kwa rangi tofauti kila sentensi ikianza na herufi ya neno welcome , ujumbe unasisitiza ushirikiano, heshima na mtazamo chanya katika mazingira ya kujifunza.

Mtu wa mejitayarisha kufanya zoezi la bench press katika gym alikuwa amelala kwenye benchi la barbell yenye uzito mwekundu juu ya rack vifaa vya ziada vya mazoezi vipo nyuma, vikionyesha mazingira ya mafunzo ya nguvu yaliyojengwa kwa mbao na vyoo. Mavazi rasmi ya mazoezi na vifaa vya kujikinga vinaashiria utayarifu wa kimazoezi na nidhamu ya kiafya.

Karatasi mbili zilizowekwa mlangoni zimeandikwa chemistry lab na biology lab , kwa maandishi mekundu ju ya karatasi nyeupe. Chini yake kuna stika ya rangi iliyopauka ikiwa na ujumbe wa kinga, wear a mask at all times and do not share it with your friends . Mlango ambao wenye muundo wa kawaida wa shule, unasisitiza mazingira ya maabara ya kielimu.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa shati ya mistari juu ya fulana ya kijivu na suruali ya jeans . Mkono wa kushoto uko kwenye gurudumu huku wa kulia ukishikilia vitabu vilivyowekwa mapajani. Ana saa ya mkononi upande wa kushoto na mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda maktaba au sehemu ya kujisomea.

Mwanariadha Samson Ojuka ameruka na kutua kwenye kisima cha mchanga, akionekana katikati ya harakati za kuruka mbali, mchanga umeparaganyika kwa nguvu ya kutua na uwanja wa nyuma una viti vya rangi mbalimbali vinavyoashiria mandhari ya mashindano, taswira hii huonyesha ustadi, nguvu na hali ya kimchezo.

Darasa lina meza na viti vya mbao, baadhi zikiwa na vitabu kama social studies . Ukuta wa nyuma uko na bango jekundu lenye picha za elimu na mapishi ya habi. Mazingira haya yanahusiana na masomo ya shule ya msingi.

Ukuta wa darasa umejaa maandishi ya elimu ya msingi, alfabeti za Kiingereza zikitandazwa juu na miezi ya mwaka pamoja na siku za wiki zikiwa pembeni. Kwenye ubao kuna herufi na maneno yanayoambatana nayo kama Kenya, Kennedy, kite na kettle . Sentensi mbili za mfano zinafafanua matumizi ya herufi hiyo katika muktadha wa somo. Mazingira haya yanatoa taswira ya kujifunza kwa watoto wa darasa la chini.

Bondia aliyeketi kwenye kiti mwendwa akijifua kwa kupiga mfuko wa dondi unaoshikiliwa na mtu mwingine katika ukumbi wa mazoezi. Mazingira yanaonyesha hali ya mazoezi japo kuta zimechakaa na vifaa vilivyotumika sana. Taswira hii inaangazia ushirikishwaji katika michezo kwa watu wenye ulemavu na wenye kujitolea.

Karatasi za rangi mbalimbali kama Pinki , samawati, njano na zambarau zimefungwa na kuwekwa kwenye begi lenye mikono. Pembeni, kuna ubao wa mapambo wenye umbo la vikaragosi vya pazoli .

Mchezaji wa soka amesimama uwanjani akiwa na magongo ya kutembelea. Amevalia jezi yenye maandishi ya Kenya kwa rangi nyekundu na nyeupe pamoja na kaptura na soksi zinazolingana. Mpira wa rangi tatu, samawati, nyekundu na nyeupe uko mbele yake. Viti vya uwanja vimejaa rangi mbalimbali huku bendera ya rangi ya pinki ikiwa imetundikwa nyuma ikibeba nembo au ujumbe maalum.

Madawati mawili ya mbao yaliyochakaa yamewekwa darasani pamoja na viti, vilivyoshikamana navyo. Pazia lenye miraba mekundu na meupe linaning'inia dirishani, likiongeza mwonekano wa kawaida wa shule ya msingi. Maandiko juu ya madawati yanatoa utambulisho wa wanafunzi waliopangiwa.

Viti vya darasa vimepangwa kwa mpangilio wa mistari, kila kimoja kikiwa na meza ya kuandikia na sehemu ya kuhifadhia vitabu. Vimetengenezwa kwa mbao na chuma, vikionyesha mazingira ya kusomea.

Asiya SUruru ameketi kwenye mashua ya mazoezi wa mtoni oise, akishika makasia, akitoa ishara ya amani kwa mkono mmoja. Maji ni tulivu na mandhari ya kijani umo nyuma. Vazi lake ni jeusi lenye mistari meupe na kofia ya samawati.

Meli ya nuhu imetambazwa ukutani ikiwa na wanyama mbalimbali kama Twiga Tembo na dolphin mandhari ya majini na aridhi uleta hizia za ulinzi matumaini na mafunzo ya mazingira, maandishi yanayo yanasisitiza dhamira ya kijamii au kidini.

Ali bango la darasani limeandikwa, Great Progress, likiwa na alama ya tabasamu, na kazi za wanafunzi zilizobandikwa. Karatasi zina picha za samaki na kobe mmoja, na maswali rahisi ya hesabu. Mazingira yanahusisha kujifunzaji wa awali kwa watoto.

Jalada la kitabu cha kiingereza limechakaa likiwa na michoro ya maua na nyuki juu yake. Karatasi zimechubuka zikiashiria matumizi ya muda mrefu. Daftari limewekwa mezani, pembeni kama nyongeza ya vifaa vya kujifunzia.

Viti na meza za plastiki vimepangwa kwa mpangilio ndani ya chumba chenye sakafu ya rangi mbili ,mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa na kuna kabati jekundu la kizima moto ukutani.

Mtoto wa ameketi mezani na kitabu mezani chenye mashairi na picha za tabia njema. Maudhui yanasisitiza adabu na wakati wa kula. Mandhari haya yanaonyesha elimu ya maadili ni nini kwa njia ya rais na ya kuvutia.

Wanariadha wawili wa Kenya wanakimbia pamoja uwanjani. Mmoja ni Samuel Mushai, ambaye haoni. Akiongozwa na Jean Kichumba, sare zao na kasi ya mbio zinaonyesha mshikamano na azma ya kushinda. Tukio hili linaidhimisha nguvu ya ushirikiano katika michezo ya watu wenye ulemavu.

Mlingoti mrefu wa bendera, umewekwa kwenye bustani safi yenye ua lililotunzwa kwa umaridadi. Bango karibu na tanki nyeusi la maji linaelekeza sehemu salama ya kukusanyika wakati wa dharura. Mandhari hii inaakisi utaratibu na tahadhari za usalama katika mazingira ya taasisi.

Kompyuta ya mezani imewekwa kwa mpangilio safi juu ya meza nyeupe, skrini imening'inizwa na headset juu yake huku maandishi NC11 yaking'ara katikati. Kipanya kipo juu ya pedi yenye mchoro wa mnyama kikiashiria mguso wa kibinafsi kazini dirisha la kijani nyuma linaweka mandhari yenye utulivu wa asili.

Darasa lililoandaliwa kwa mtihani ina madawati yenye karatasi za tathmini za shule ya kikristo. Mandhari ya vipindi vya masomo inaonyesha msisitizo wa nidhamu na elimu ya msingi. Pazia na sakafu huongeza mvito wa mazingira ya ndani.

Maandishi ya water is life na every drop counts please save yanasisitiza umuhimu wa maji katika maisha ya kila siku. Mchoro huo unafundisha kuhusu vianzo, matumizi, changamoto na mbinu bora za kuhifadhi maji kwa njia rahisi na ya kuelemisha. Dhamira kuu ni kuhimiza utunzaji wa maji kwa kizazi cha sasa na kijacho.

Jukwaa la maadili limetundikwa ukutani na limepambwa kwa maandishi ya rangi tofauti yanayosisitiza mshikamano, nidhamu, heshima na matumaini. Kanuni kama tunaambizana maneno madogo, tafadhali, asante na hatujitoi kamwe, zinaweka msingi wa malezi bora ya kijamii shuleni.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa mawe ya mstatili na milango ya mbao iliyo mbele na kwenye roshani ya juu. Madirisha yana fremu za kijani, huku mimea midogo ikipamba mandhari ya mbele kwa mpangilio maridadi. Muundo wake wa kisasa unaakisi ustadi wa usanifu wa nyumba za mjini.

Mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona anakimbia akiongozwa na mwenzake aliyevaa fulana ya zambarau yenye maandishi guide , wote wanashiriki mbio rasmi wakiwa na namba za mashindano na mavazi ya timu ya Kenya, mazingira yanaonyesha ushirikiano na ushindani wa kimichezo.

Kifutio cha ubao kimewekwa juu ya mbao ndogo, mbele ya ukuta wa kijani mwepesi wenye alama na tepe, mandhari hii inahusisha mazingira ya darasani, ikionyesha zana ya kufundishia ya kawaida na ya kizamani, uwepo na nambari mia kwenye kipande cha mbao upande wa kushoto huleta taswira ya utaratibu au alama ya utambulisho.

Rafu ya mbao imepangwa na vifaa mbalimbali, boksi la kijani juu, kompyuta ndogo nyeusi kwenye rafu ya pili na ya mwisho usiku na rafu ya mwisho na kitambaa cha rangi ya machungwa katikati. Pembeni kuna kabati jeupe lenye chupa ya joto na ukutani kuna bango la maandishi na picha zisizoonekana vizuri. Sakafu ni ya rangi ya udongo yenye madoadoa.

Mwendesha baiskeli amevaa mavazi meusi yenye michoro ya rangi na kofia nyeupe akiendesha baiskeli ya njano aina ya pinarello baranarani, baiskeli ina magurudumu ya dt-swizz na chupa mbili za maji, madhari ya nyuma ni ya kijani na maua ya manjano.

Darasa hili lina meza na viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu kila moja ikiwa na kikapu cha nyuma chini kwa ajili ya kuhifadhi vifaa. Nyuma ya chumba kuna kompyuta kadhaa mezani pamoja na viti vya plastiki. Dirisha lina pazia ya rangi ya chungwa na vyuma vya usalama.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana likizungukwa na vichaka na mandhari ya kijani. Ujumbe wa visitors please pass through the office umesimama mbele kwa tahadhari ya kiutawala. Anga yenye mawingu kidogo huleta mvuto asili kwenye mazingira rasmi.

Mitambo ya kuchezea watoto yenye rangi ya urafiki imewekwa kwenye uwanja wa mchanga ulio wazi. Kuna bembea sita zilizoning'inizwa kwenye muundo wa chuma, huku miti na jengo la nyuma likiongeza mandhari ya kijamii. Mazingira huonyesha nafasi salama ya michezo kwa watoto.

Bodi ya darasa imeandikwa tarehe ya Jumatatu, ishirine ne nne, Februari twenty twenty five . Huku swali la kidini likisomeka how did Samuel respond when God called him? Mandhari ya maandishi hayo yanatoa muktadha wa somo la Biblia au mafunzo ya maadili, yakisisitiza maswali ya kiroho ndani ya muktadha wa elimu ya madarasa ya chini. Mazingira haya yanachanganya dini na elimu kwa njia rafiki.

Ubao wa kijani unaelekeza ofisi ya shule ya upili kwa mshale wa rangi ya kijani mwangavu unaopinda kushoto juu. Maneno High School na Office yameandikwa wazi yakisaidia urahisi wa mwelekeo.

Mwanariadha wa Kenya wameshika bango la Paris 2024 qualified kando ya maji akionyesha kufuzu kwa mashindano ya dunia ya kuendesha mashua, mazingira ni ya kijani na utulivu wa ziwa.